Shambani humu kunaonekana kunaendelea ukulima, haswa za upanzi wa ndizi, ambazo zinaonekana kunawiri kutokana na rotuba nzuri ya mchanga wa eneo hili. Kando yake kunaonekana kuwa kuna mitaro ambayo imetengenezwa na upanzi wa mimea ingine.

Sehemu hii inaendeleza ukulima wa upanzi wa ndizi ambazo zinaonekana kunawiri kutokana na rotuba nzuri ya mchanga wa eneo hili. Matawi yake yamekolea kwa rangi ya kijani kibichi.

Eneo hili naendeleza ukulima wa ng'ombe. Mazingira yake yanaonekana kuwa machafu kwa sababu ya utupaji wa takataka ovyo. Kunaonekana kuwa na chakula zilizosalia makaratasi. Na ng'ombe hao wanaonekana kuwa wanakula chakula hicho kichafu.